Kemikali za kilimo kwa mara nyingi hutoka kwenye kiwanda. Hii hufafanuliwa kama dawa. Vilevile, dawa za kuua wadudu zinazotumika katika elimu cha jadi hupitishwa kwa rasilimali za chini. Unavyoona, ni mtaalam ambaye ako kwenye kazi yake rasmi, akiwa amevalia koti akipima sehemu.

Kwa mara nyingi wanyama wanapozaliwa na kukua huwa wanazipata changamoto chemchem. Hivyo basi matukio ya magonjwa hutokana na katika hali mbalimbali ya mandhari. Dawa spesheli zilizofanuliwa na wanasayansi ili kukaba majanga kama haya. Tunavyotazama ni baadhi pia vilevile ya dawa.

Hii ni categoria ya kilimo kikubwa, na unyuziaji wake unaonekana. Hii ni mojawapo ya vilimo ambavyo huleata mapato makubwa katika uzalishaji wake. Tunavyo tazama ni sehemu kubwa ambayo imepandwa.

Uwekezaji mwema wa chakula huleta mazao mbadala katika maisha ya kimsingi, kipato kikubwa cha mkulima humfaidi vilivyo, baadhi yao ni kama vile mahindi ambayo tunayaona, mchele, wali, viazi, muhogo, maharagwe, sukumawiki na kadhalika.

Ukulima ni sehemu mojawapo ya vitu ambavyo husaidia wanadamu kimaisha. Uzalishaji wa mazao huleta mapato katika jamii ambayo husaidia kuinua mambo tofautitofauti katika sehemu ambazo watu huishi. Hii, unapokuwa na mimea ikiwa inaleta mabadiliko na hukosehsa njaa.

Katika kategoria ya vyakula mzee, mfumo yenye uzalishaji wa chakula dhabiti. Tunayotazama ni mbegu aina ya sukuma wiki ama ya vinawiri, kwenye rutuba mzuri iliyo na mbolea iliyotiwa sahihi.

Tunayo tazama katika kategoria hii ni sehemu tu ya upanzi ambayo inaonekana kuwa imewekwa kwa njia ya ustadi. Chakula nyingi ambayo hutokana na sehemu hii, hutumika sana kwa wakulima na pia wauzaji ambao huuziwa ili kuweza kuleta mapato na mazalisho.

Kategoria ya misitu ambayo imesaidia katika hatima yake utalii. Miti inapopandwa hushikilia udongo, huzuia mchanga kuelekea kwenye mito ya bahari, pia hudumisha rotuba njema ya udongo. Ninavyotazama ni mwelekezi mmoja ambaye anaashiria na kuonyesha wakulima wa miti ya jinsi ya kuitibu na kui,

Kategoria ya misitu ni sehemu ambayo imesalia katika hafla ya kiutalii, mti inayopatikana hushikilia udongo kuzuia mchanga kuelekea kwenye mto wa bahari pia uhudumisha rotuba ya udongo.

Kwa mara nyingi bustani huhusika na uzalishaji wa mazao ya mboga, matunda, viungo na mimea ya mapambo. Kina mama huwa na sehemu ambayo wanaitunza kwa ajili hiyo. Tunavyoona ni baadhi tu ya matunda yanayoonekana kuwa mazuri na mema.

Hii ni kategoria ya upanzi wa kisasa ambao unatumika jijini Nairobi. Ni ukulima wa haidroponiki ambao hauhitaji udongo kutoa rutuba ila tu maji. Hii imesaidia sekta ya kilimo kwa hali na mali maanake huwa rahisi.

Kategoria hii ya kilimo cha kupanda mimea kwenye maji ni mfumo wa kisasa ambao unatumika mjini. Maana yake ni kuwa haitumii udongo katika upanzi. Tunavyotazama ni baadhi tu ya mimea ambayo imemea kupitia teknolojia hii. Kilimo hiki vilevile cha kisasa mbolea huwekwa kwenye mabomba kwa utaalam wa hali ya juu na kusambabisha mimea ikue haraka kwa hatua.

Katika kategoria hii ya kilimo ni mfumo wa haidroponiki ambao hautumii udongo katika kumeesha mimea, hii stadi ilibuniwa na wanasayansi waliobobea katika nyanja zao. Mbinu hii hutumika mijini pasipohitaji mchanga, vile vile mazao yake ni ya kupendeza.

Hiki ni kifaa spesheli ambacho kimetobolewa mashimo. Aina ya mboga zimepandwa pale. Huu ni ukulima wa kisasa usiohitaji mchanga bali maji pekee ndio yanatumika. Bidhaa hii inatumika sanasana mjini ambamo haihitaji nafasi kubwa au kwingineko inaweza tumika pia.

Mfumo huu halisi mpya ni wa kisasa ambao tunaona jinsi mimea imenawiri kwa kuhifadhiwa vyema kwa njia ya mradi ambao unatumika kuimwagilia. Mimea yenyewe imehifadhiwa katika nyumba ambayo imetengenezwa kwa njia iliyo...

Hiki ni kifaa spesheli cha unyunyizaji wa maji katika mimea aina ya mboga ambayo imepandwa pale. Huu ni ukulima wa kisasa usiohitaji mchanga, maji pekee ndio yanayotumika. Bidhaa hii inatumika Kwa ukulima ambao unameesha viungo mbalimbali kwa wingi.

Ukulima wa miundo mbinu ya asili yenye mifugo, ni mfumo ambao umesaidia wakubwa sekta ya ufugaji wa wanyama kama vile tunavyotazama ni baadhi tu ya ng'ombe ambazo zinalishwa ama hutoa mazao ya kiwango cha juu.

Kilimo cha kiwanda kwa mara nyingi ni kategoria ambayo hutumika katika vilimo vya ekari kubwa. Unayotazama ni trekta spesheli ambayo inavuna mazao ili ipeleke kwenye kiwanda kwa ajili ya kuhifadhiwa na kuuziwa nchi za nje.

Kategoria ya kilimo cha kiwanda huleta mazao mengi katika jamii ya kisasa. Ndio husaidia kukaba njaa ambazo wakenya wengi wanazipitia haswa jijini Nairobi. Ni mojawapo ya mfumo ambao umesaidia katika kupoteza njaa. Tunavyotazama ni baadhi tu ya vitunguu ambavyo ni vingi.

Kilimo cha kiwanda, kwenye kategoria hii inaashiria jinsi sekta ya uuzaji na usambazaji maua kwa nchi za nje huleta faida. Tunapotazama ni baadhi ya wafanyikazi ambao katika magwanda yao ya kazi, wamevalia aproni na glavu. Wanasaidiana katika kazi ya kupanga maua na kuyaweka kwenye pakiti.

Nyumba hii ya kijani kuna mimea ambayo inaonekana kunawiri vyema. Huu ni mtindo wa kisasa unaosaidia katika sekta ya ukulima kwa njia inayoweza kukuuza ukulima kwa njia nyingine ambazo zinafaidi wakulima kwa kuongoza na mimea dhabiti yenye faa na dhuruba.

Hii ni kategoria ya umwagiliaji maji. Ni sehemu ambayo husaidia ukulima pakubwa wenye hekari kubwa zenye mazao makubwa vile vile. Tunavyotazama ni sehemu ya solar ambazo hutumika kuleta jua ili kuweza kupambu maji.

Kategoria hii ya unyunyuziaji maji wa mimea hutekelezwa kwenye kilimo kikubwa ya mashamba. Sekta yenyewe ina zalisha kipato kikubwa kutokana na upanzi wake wa ekeri kubwa vile . Tunapo ona ni sehemu moja ambapo mimea inaonekana kunyunyuziwa maji.

Kwa mara nyingi umwangiliaji wa maji mimea ni sehemu ambayo husaidia pakubwa katika ukuaji mwema na upandaji wa mazao ulio bora. Sehemu hii husaidia pakubwa kwa vilimo vya hekari kubwa ambazo hutusaidia.

Umwagiliaji mimea maji ni mfumo wa kisasa ambao husaidia sekta ya kilimo kuibuka. Tunavyotazama ni bomba ambayo imetobolewa mashimo ili kuweza kunyunyizia maji kwenye mimea.

Kipato kilibwa cha uekezaji wa mazao mema kinatokana na kilimo kikubwa. Hii husaidia taifa kupunguza baa la njaa nchini kutokana na ukosefu wa vyakula. Tunavyoona ni mbinu mbadala ya upanzi na unyunyuziaji bora wa mimea ambao unashikiliwa vyema.

Mfumo huu wa kilimo wa unyunyuziaji wa mimea ya chakula ambayo hupandwa kwa sehemu kubwa ambayo inatumika katika kupeana mazao makubwa husaidia katika kiwango cha juu chakula cha kawaida kwa mkulima.

Sekta hii ya ukulima wa upanzi wa juu yenye mimea mbali mbali ambayo na mingi, inaonekana kuwa na mifereji yenye kunyunyuzia maji ambayo yana saidia mimea kukua. Mimea hii hupatikana sehemu za Ahero kule Kisumu ambamo inategemea maji kumea huu ni mchele ambao ume meeshwa kwa njia hii.

Katika sehemu ya mfumo huu wa kisasa ambao unatumika na wakulima kwa kupanda bidhaa mbalimbali. Unaitwa kifungulio ambao unatambulika kwa njia mwafaka wa kukuza mimea kwa kuepuka makali ya hali ya anga. Tunavyoona hivi ni vitunguu na vilevile kuna mimea mingine.

Sehemu hii ya kilimo kikubwa ni mojawapo ya mbinu inayotumika katika upanzi wa mimea na mboga kwa wingi ambazo hukuza maongezo ya mazao ya kawaida. Vilevile, inaleta ajira kama njia moja ya kuinua jamii. Inatumia mfumo wa umwagiliaji maji.

Kilimo hiki kikubwa ni mojawapo ya mbinu inayotumika katika upanzi wa mimea na boga kwa wingi ambayo hukuza mazao na faida. Vile vile inaleta ajira kwa jamii mojawapo ya kuinua jeshi watu wanovyoipea, inatumia mfumo wa umwagiliaji maji.

Kilimo hiki kikubwa ni mojawapo ya mbinu inayotumika katika upanzi wa mimea kwa wingi ambayo hukuza maongezo ya mazao na faida. Vilevile inaleta ajira kwa wakulima na wakulima wengine katika jamii.

Mfumo wa umwagiliaji wa mimea maji, imesaidia pakubwa katika kilimo kikubwa kama hiki. Haswa, kinaweza kuzalisha bidhaa kwa ufanisi na gharama ya chini ikalinganisha na biashara ndogo ndogo. Hii imesaida kupunguza umaskini na kuinua.

Katika bomba hili la kumwagilia maji kwenye mimea na mitaro ya ufereji ya kufadhili kiasi cha maji yanayopita ni marika ya satelaiti. Vilevile miti imemea kandokando inavyoonekana.

Mbuga la wanyama ni mojawapo ya sera ambayo husaidia wakenya katika nchi. Hii ni sekta ambayo huleta watalii kuja kuzuru nchini, vilevile kujionea wanyama wa kila aina kama vile mamba, simba, chui, farasi. Na tunavyoona kwenye picha, ni tembo.

Kategoria hii ni ya onyesho la ufugaji wa wanyama. Unalotazama ni sehemu ya jinsi mimea inavyokuzwa na kunawiri kwa njia mbadala ya mfumo wa kisasa. Hii husaidia wakulima kupata umaarufu katika shughuli zao za upandaji.

Kategoria hii ya ufugaji wa nyuki, inatumika sana mijini na mashambani vile vile. Hii husaidia kufyonza, na kuleta asali inayotumika na watu wengi nchini. Watu hutumia asali kwa kupakia sehemu ya mikate, vile vile kutengeneza nayo chai.

Chumba cha namna hii huwa ya manufaa kwa wakaaji wa mjini Nairobi ,kwa maana ni sehemu ambayo haihitaji kuwa kubwa ili kuiwekeza, Hutumia kufunga angalau kuku ,mbwa ,sungura na wanyama wengine wadogo wadogo.

Wanyama wengi hupatikana porini. Ni sehemu ambazo huaminika kuwa nao ambao ni wakali. Baadhi yao ni kama chui, simba, popo, tembo na kadhalika. Vilevile wengine tunavyotazama ni kama vile nyani ambao wanashambulia matunda.